Daktari wawili wa meno wamevalia shati ya bluu na barakoa. Mmoja anahudumia mgonjwa na mwingine amepiga pozi ili waweze kupigwa picha katika kazi lao.

Raia wawili wavuka mto ambalo limelipuka. Mmoja ako juu ya pikipiki, mwingine anamsaidia kuisukuma ili asiweze kuanguka.

Raia amevalia nguo ya kijani kibichi na kofia. Afinya mashini kwa sabuni na mkono wa kulia ili aweze kuosha mkono wake.

Mwanamke ambaye ni daktari wa meno ako katika kikao chake cha kuchapa kazi. Amevalia nguo cha samawati na tunaweza ona kuwa amevaa barakoa.